Magari tofauti tofauti yanaonekana yamepangwa kwa foleni moja, pia kuna pengo lililoachwa hapo ambalo limepambwa vizuri, kwa umbali kwaonekana majumba makubwa na posti za stima zilizoshikanishwa kwa waya.

Hili ni duka la nguo ambalo laonekana zimepangwa kwenye shelf tofauti tofauti. Yaonekana wanauza kanzu, dress ,mashuka, suruali na mishipi.

Duka ambalo lina bidhaa mbalimbali kama vile soda, switi, sukari, sabuni, vifaa vya ujenzi na pia kuna mikoba iliyoandikwa Tuskeys.

Linaonekana bunda la noti ya 1000 iliyoshikwa kwa mikono pia inaonekana ni mengi kwa hamu na gamu.

Hapa ni sokoni ambapo kunauzuwa vitu mbalimbali kama vile vitunguu, nyanya, mirghanya, dhania. Pia kwa mbali waonekana wanunuzi wakinunua chini ya mivuli ambayo wauzaji wanatumia kujificha jua.